Mtu mmoja, mwanamume, amesimama ndani ya chafu, akiwa ameshikilia trei ilio jaa mimea midogo iliyo tayari kupandwa .Kila mmea una majani ya kijani na shamba kubwa la mimea la kijani pia linaonekana nyuma.

Mabomba meupe yamepangwa kwa mstari yakitumika kukuza mimea bila udongo. Mimea ya kijani kibichi imepandwa ndani ya mtundu yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo ikionyesha mfumo wa kilimo ya hydroponic.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu ya kupanda stroberi, akichunguza matunda, ametupia jicho kwenye mmea moja labda akitathmini ukuaji wake au uvunaji. Njia nyembamba inaonekana katikati ya safu za mimea, ikionyesha utaratibu wa kilimo.

Mashamba haya yamepangwa kwa ustadi mkubwa yakitumia mfumo wa kisasa wa kilimo wa hydroponics . Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe ikionyesha safu ndefu za mboga zinazostawi.

Mboga za majani zinakuzwa katika mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari. Mabomba hayo yamepumzishwa juu ya ardhi yakiwa na matundu ambapo mimea imepandwa.

Muundo wa bomba za PVC umepangwa kwa wima zikitengeneza mfumo wa kilimo cha hydroponic kwenye kila ngazi ya bomba, mimea mbalimbali ikiwemo michicha na majani mengine inakua kwa huzuni.

Shamba la mboga za majani la kisasa limetengenzwa ndani ya nyumba ya kuhifadhi mimea au greenhouse . Mboga hizo zimepandwa ndani ya mirija meupe zikiwa zimepangwa kwa safu mbili.

Mabomba meupe yamepangwa kwa usawa yakitumika kukuza mimea bila udongo. Mimea ya kijani kibichi imepandwa ndani ya matundu yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic .

lettuce zimepandwa kwenye viungu viwili vya plastiki zikiwa zimetengenezwa kwa umakini. Majani ya lettuce ni ya kijani kibichi na yanaonekana yakiwa yanastawi.

Shamba la mboga za majani limepangwa vizuri. Mboga hizo zina kuzwa kwenye mabomba meupe yenye matundu, mabomba hayo yamepangwa kwa mistari ndefu juu ya ardhi. Mistari mengine na mboga inaonekana ikiwa imepandwa kwenye udongo.

Kuna mistari miwili ya mimea iliyopandwa kwenye sufuria nyeusi . Mimea hii ni midogo yenye majani ya kijani kibichi. Sufuria hizi zimewekwa kwenye mabomba meupe na inaonekana kama ni mfumo wa kilimo cha hydroponics

Katika jengo la wazi, kuna miundo ya kilimo cha wima iliyotengenezwa kwa mabomba meupe na buluu. Mabomba haya yana matundu madogo madogo yanayoonekana kama yale ya kupandia mimea.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea michanga inayoonekana kama saladi au mboga nyingine za majani imepandwa kwenye mabomba meupe.

Shamba hili la kisasa lina mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mabomba meupe, ikitumia mfumo wa hydroponics safu ndefu za mimea zimepangwa kwa utaratibu pande zote mbili za njia nyembamba zikionyesha ukuaji mzuri.

Mmea mdogo wenye majani mabichi umewekwa ndani ya kikombe cheupe, huku mizizi yake ikiwa imening'inia chini. Mizizi inaonekana kua na nyuzi nyembamba zilizofungana, zikionyesha ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa limepandwa na kabeji nyingi zikiwa zimepangwa kwa mistari mirefu. Kila kabeji ina majani makubwa ya kijani kibichi na imekomaa ikiwa tayari kwa kuvunwa.

Katika shamba hili kubwa, kuna mimea mingi ya kabichi iliyokomaa. Watu kadhaa wako shambani. Wameinama wakihudumia mimea labda wakivuna au kupalilia.

Kundi kubwa la kuku wa rangi ya kahawia wamejazana katika sehemu moja. Kuku hawa wanaonekana wakiwa huru ndani ya banda, wengine wakitafuta chakula na wengine wakitembea.

Ndani ya chafu lenye umbo la kuba mimea imepandwa kwa safu ndefu zinazo elekea mbali. Mimea hiii imewekwa kwenye vyombo vieupe vilivyo inuliwa juu ya arthi ikipangwa vizuri na kwa utaratibu.

Shamba hili limejaa mimea ya nyanya, ikiwa na nyanya nyingi za kijani na nyekundu zilizokomaa. Nyanya zimeganda kwenye matawi zikionyesha mavuno tele na mimea yenye afya. Udongo unaonekana kuwa umefunikwa na majani makavu labda kwa ajili ya kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Milima mingi ya vitunguu ime mwagwa ardhini likiwa ime tawanyika kwa wingi. Mtu amesimama mbali aki mwaga vitunguu za hedhi kutoka kwenye kikapu kikubwa. Vitunguu hivi ni vya rangi ya zambarau nyekundu na vinaonekana safi na tayari kuuzwa.

Maelfu ya vifaranga wadogo wametawanyika kwenye sakafu ya banda kubwa . Vifaranga hawa wote ni weupe na wadogo na wamekusanyika pamoja . Kuna laini nyekundu inayopita katikati ya banda ambayo inaonekana kama ni mfumo wa kulishia vifaranga.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa likiwa na mimea mingi iliyoiva. Kabichi hizi zinaonekana kuwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Zimepandwa kwa safu zikiwa zimetengeneza mandhari ya kuvutia.

Ndani ya chafu hii kuna safu ndefu za mimea ya strawberry zilizopandwa kwa utaratibu. Mimea hii ina majani mabichi yanayostawi na matunda machache mekundu yanaonekana yakichungulia. Njia imepita katikati ya safu ya mimea ikionyesha nafasi ya mkulima.

Mtu mmoja anatembea katikati ya kitalu chenye mimea mingi iliyopangwa kwa safu. Mimea hiyo imefungwa kwenye kamba zinazoning'inia kutoka juu, ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi zikiwa zimetanda kote ardhini. Majani ya kabichi yanaonekana yamejaa na yenye rangi ya kijani kibichi yakijaa eneo lote.

Mwonekano wa ndani ya chafu kubwa ambapo safu ndefu za mimea zimestawi vizuri. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi na kufunikwa kwa matandazo ya kahawia. Njia ndogo inaonekana katikati ya safu hizo, ikipotea mbali kuelekea upeo kwa macho.

Hapa kuna uyoga mwingi unaokua katika mazingira ya ndani yaliyodhibitiwa. Uyoga huo ni mweupe na unaonekana umepandwa kwa safu nyingi juu ya ardhi. Baadhi ya uyoga unaonekana ukiinuka juu kutoka kwenye rafu.

Kuna banda la kuku lililojaa maelfu ya kuku wa rangi nyeupe. Kuku wengi wametapakaa kwenye sakafu. Wengine wanakula au wanatembea. Kuna vitu vyekundu vilivyoshikwa na kamba. Ambavyo vinatumiwa kuwalishia au kuwanywesha maji.

Wanaume wawili wamesimama katikati ya bustani ya mboga, ambayo imefungwa ndani ya chafu kubwa. Wanaangalia mimea iliyopandwa kwenye mistari, huku mmoja wao akielekeza kwa mkono wake.

Maelfu wa vifaranga wadogo wametawanyika kwenye sakafu ya banda kubwa. Vifaranga hawa wote ni weupe na ni wadogo na wamekusanyika pamoja. Kuna laini nyekundu inayopita katikati ya banda ambayo inaonekana kama ni mfumo wa kulishia vifaranga.

Katika shamba kuna maji yanayotiririka kwenye njia mbili, upande wa kushoto maji yanatiririka kwenye udongo mweusi na upande wa kulia maji yanatirirkka kwenye mfereji mweusi. Katikati ya mfereji kuna mstari mrefu wa mimea.

Shamba la mboga linaonekana wazi likiwa na mimea midogo imepandwa kwa safu ndefu. Kila mmea unaungwa mkono na kijiti kirefu na kuna mitambo ya umwagiliaji wa matone inayoendeshwa kando ya safu hizi.

Udongo wenye mimea midogo unaonekana ukiwa umefunikwa na bomba refu la plastiki jeusi. Mimea inayokua karibu na bomba inaonyesha kuwa inanyweshwa. Hali inaashiria mfumo wa umwangiliaji unaotumiwa kulisha mimea.

Bomba refu na jeusi linapita katikati ya shamba likiwa limezikwa na udongo. Bomba hilo linaonekana kuwa na tundu na linaunganishwa na mirija mingine midogo. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kando ya bomba.

Mimea midogo yenye majani makubwa, inakuwa kwenye udongo mweusi. Mimea hiyo inayoonekana kama miche ya migomba inasindikizwa na bomba jeusi la kumwagilia. Bomba hilo lina matundu madogo na linaonekana kama ni lakumwagilia mimea hiyo.

Safu kubwa za paneli za jua zimesimama juu ya nguzo moja katikati ya shamba. Paneli hizi zimepangwa kwa umakini zikiwa zimetazama angani ili kunyonya nishati ya jua. Kila paneli imefungwa pamoja na zote zimeunganishwa kwenye nguzo ndefu ya chuma.

Shamba kubwa lenye mimea midogo, iliopandwa kwa safu linaonekana, mimea hio ina mwagiliwa maji kupitia mfumo wa matone unaoonekana kwenye udongo. Udongo umeandaliwa vizuri kwa kilimo.

Udongo umepandwa na miche midogo ya mazao huku kukionekana kutunzwa vizuri. Kuna mtambo wa umwagiliaji wa matone. Ukiwa na mabomba makuu meupe na mabomba madogo meusi yaliyotandazwa ardhini.

Mistari mirefu ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo wa rangi ya machungwa, ikipangwa kwa usahihi na safu. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyowekwa kando ya kila safu yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba la maharagwe limepangwa vizuri kwenye mistari na mimea midogo ikiota. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa na mabomba meusi yanayopita kando ya mimea.

Maji yanapulizwa kwa nguvu kutoka kwenye mabomba mawili ya umwagiliaji yakimwagika pande zote mbili . Mabomba hayo yamewekwa katikati ya ardhi kavu. Maji yanatoka kwa kasi yakiunda ukungu mzito unayonyunyizia udongo.

Haya ni mashamba yenye mimea inayokua. Ambayo yanatiririshwa maji kwa njia ya mifereji. Maji yanapita katikati ya mistari miwili ya mimea. Ambayo huifanya iwe na unyevu.

Safu mbili za mimea ya kijani zimepandwa kwenye ardhi. Kati ya safu hizo, kuna bomba jeusi la umwangiliaji wa matone. Udongo unaonekana umekaushwa kidogo, na mimea hiyo inaonekana kuwa na afya njema.